Elimu ya watu wazima ambapo wanawake na wanaume wapo darasani, huku wengi wao wakiwa wameketi wakitazama kompyuta zao mpakato, na wachache wakiwa wamesimama wakionekana wakiangalia yale yanayoendelea.

Katika chumba kikubwa au holi wanaonekana watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti vyao vya bluu; hii inaashiria ni mazingira ya darasani au semina ambapo elimu hutolewa.

Vijana waliovalia mavazi tofauti wanaonekana wakiwa bize katika kuandika kwenye makaratasi yao, huku kila mmoja akiwa anatazama kile anachokifanya.

Wanaume waliopo katika chumba cha darasa ambapo wameketi kwa utulivu, huku wakiangalia katika simu zao na nyuma yao, kukiwa na dirisha lenye kuingiza hewa na mwanga pamoja na kompyuta zilizofunikiwa kwa vitambaa vya rangi ya bluu.

Wanafunzi wanaonekana wakiwa wanajifunza somo la kompyuta, huku wakiwa wanajadiliana kwenye moja ya kompyuta iliyopo mbele yao.

Wanawake watatu; wote walioketi katika chumba ambacho ni cheupe huku kikiwa na meza za plastiki, wanaonekana wakiwa wanafungua na kusoma karatasi huku kila mmoja akiwa ameshika penseli.

Katika chumba cha maktaba anaonekana msichana mmoja akiwa anapanga au kuchagua vitabu huku akitabasamu, kuashiria anapenda kile anachokifanya.

Mwalimu aliyesimama mbele ya wanafunzi walioketi huku nyuma kukiwa na makabati ya vitabu, ikiashiria kuwa ni darasa ambalo wanafunzi hutumia kujifunzia.

Watu wazima wafanyakazi ambao wanaonekana wakiwa katika mazingira ya semina, huku wakufurahia jambo wengi wao wakiwa na kompyuta mpakato.

Katika chumba chenye ubao, leo bandiko karatasi yenye ramani ya bara tofauti pamoja na nchi; wanaonekana vijana wawili wa kike wakiwa wameketi huku wakisoma.

Wanafunzi wa umri mdogo pamoja na wa kati wakiwa wameketi kwa makini wakimsikiliza mtumishi aliye mbele ya chumba cha kanisa.

Watu watano wamesimama kwa ajili ya kupigwa picha ya ukumbusho, kila mmoja akiwa ameshikilia cheti chake, huku nyuma yao wakiwa na watu wawili.

Wanafunzi wa jamii tofauti ya kizungu na kiafrika wanaonekana wakiwa wamevalia majoho meusi, hii inaashiria ni siku ya kumaliza elimu ya chuo kikuu.

Vijana wenye asili ya kiafrika ambapo wanaonekana wakiwa darasani, huku wakiwa wanafanya mtihani au kuandika notisi; kila mmoja akiwa katika hali ya utulivu.

Ndani ya chumba ambacho kinaonekana kutengenezwa kwa muda mrefu huku kukiwa na hali ya kuchakaa, wanaonekana kundi la vijana na watu wazima pamoja na vijana wakiwa wameketi huku mmoja wao akiwa amesimama.

Wanafunzi watu wazima wa elimu ya dini ya kislamu wakionekana wakiwa katika madrasa ya nje, huku mwalimu wao wa kike akiwa anawafundisha wakiwa wanaandika kwenye madaftari yao.

Watu wenye ulemavu wa kutembea wakiwa wamevalia tisheti nyekundu huku wakiwa wameketi kwenye viti vyao vya matairi, wote wanatazama kwenye skrini kubwa ambayo pembeni yake amesimama mtu akiwa anatoa maelezo.

Wanawake watatu waliovalia tisheti za rangi tofauti huku maandishi yakiwa ya aina moja, wanaonekana kila mmoja kushika penseli huku kwenye dawati lao kukiwa na makaratasi ya madaftari.

Watu wazima wawili wanaonekana wakifurahia kile kinachozungumzwa na kijana mmoja ambae amesimama, na huku mbele yake kukiwa na kompyuta, wote wakionekana kufuatilia.

Mwanamke aliyembeba mtoto mdogo mgongoni akionekana akiwa anaelekeza namna ushirikishwaji wa kijiji katika maeneo yanayozungukwa na vyuo huku mtoto akiwa amelala.

Wanafunzi wakike waliovalia tisheti yenye mistari myeupe pamoja na myeusi na miwani, anaonekana akiwa anatabasamu akiwa anasikilia wenzake katika majadiliano.

Mlango ulioachwa wazi huku ukipitisha mwanga wa kutosha, linaonekana kundi la vijana na watu wazima wakiwa wameketi huku wakisikiliza kile kinachosemwa mbele yao.

Watu wazima wanne ambao wapo katika darasa, huku kukiwa na ubao miwili na mmoja ukitumika kufundishia somo la lugha ya kingereza.

Katika darasa la chuo kikuu, wanafunzi wameketi kwenye viti vyao vyeusi, huku makaratasi na vitabu wakiwa wameweka kwenye madawati ya mbao.

Mwalimu wa michezo ambaye ameshika kamba na mpira anaonekana akiwa anafurahi mbele ya darasa, huku nyuma yake kukiwa kuna ubao, huku akiwa amevalia suti.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya chumba huku chini yao kukiwa na vitambaa vinne vilivyokuwa na picha ya majani kwenye rangi tofauti.

Msichana mdogo akiwa amevalia koti la maua lenye rangi nyekundu huku mikono yake ikiwa katika daftari, anaonekana akiwa anaangalia mbele katika chumba au darasa la kujisomea.

Wanafunzi walioko darasani, huku wamevaa mavazi ya aina tofauti. Wanaonekana wakiwa wameweka mabegi yao nyuma ya viti vya kukalia, huku wakiwa wanaendelea kujifunza.

Watu watano vijana na watu wazima, wakiwa wameshikilia vyeti, huku nyuma yao kukiwa na mtoto mdogo, pamoja na watu wengine wazima wawili.

Watu wazima pamoja na vijana wanaonekana wakiwa wanapiga makofi huku wakiwa wamevalia mavazi aina tofauti wakiwa wanafuatilia kile kilichopo mbele yao, huku kukiwa kuna madirisha yanayopitisha hewa na mwanga wa kutosha.

Mtaalamu wa maswala ya kilimo, akiwa anatoa elimu kwa wakulima walioketi kwenye viti vyao pembezoni mwa barabara na shamba ambao wanaonekana kumsikiliza kwa makini.

Mwanamke mmoja, ambae, bado ni kijana, akiwa amesimama, akitabasamu na kushika, kompyuta yake mpakato, huku nyuma yake, kukionekana na kundi lingine la watu.

Mwalimu mmoja alievalia shati leupe pamoja na kikaushi cha rangi tofuti akiwa anatoa maelekezo kwa mwanafunzi mtu mzima alieketi huku akiwa anmsikiliza mbele ya kompyuta yake.

Vijana watatu wakiwa wanajadiliana huku mwanamke aliyeketi katikati yao akiwa ameshikilia kifaa cha palstiki, huku nyuma yao kukiwa na madirisha ya vioo pamoja na ukuta wa vigae.

Mbele ya ubao mweupe wanafunzi wawili au vijana, wanaonekana kila mmoja akiwa ameshika karatasi, huku akiwa ana andika kabla ya kubandika mbele ya ubao.

Wanafunzi wakiwa katika mgahawa wa chuo kikuu au elimu ya juu wakiwa wametoa "laptop" zao, kwa ajili ya kujifunza pamoja na vitabu vyao.

Katika chumba kinachoonekana kutengenezwa kwa kutumia watofali ya kuchoma, wapo watu wa jinsia tofauti pamoja na rangi wakiwa wanaangalia mbele wakifurahia jambo moja huku mmoja akiwa amenyoosha mkono.

Watu wazima na vijana wakiwa katika chumba chenye viti vyekundu huku wakiwa wamesimama, wanaonekana wakiwa wanazungusha mikono, huku mmoja wao wakiwa wanamtazama.

Wanafunzi wa kike waliovalia mavazi tofauti katika chumba cha darasa, wanaonekana wakiwa wanafurahia kushika picha zenye ramani ya bara la Afrika.

Wanafunzi watatu wa kike waliosimama kwa ajili ya kupata picha ya pamoja, wanaonekana wakiwa wameshika picha za bara la Afrika; huku nyuma yao wengine wakiendelea kujisomea.

Katika darasa kubwa lenye mlango ulioachwa wazi, pamoja na viti vingi, wanafunzi watu wazima wanaonekana wakifanya mitihani yao.

Wanafunzi walioketi kwenye madawati yaliyochorwa namba kwa mbele wanaonekana wakiwa wanajifunza, huku mwalimu akiwa anakagua baadhi ya kazi na madaftari ya wanafunzi wa mbele.

Ndani ya chumba ambacho kinaonekana ni cha kizamani wameketi watu wazima ambao wanamsikiliza mmoja wao aliesimama ambae anaonekana ni mwalimu akiwa amevalia tisheti nyeupe huku ikiwa na maandishi.

Kompyuta mbili zilizopo mezani pamoja na makaratasi, maji na simu zikionekanika kutumiwa na kundi la vijana pamoja na mtu mzima ambao wanaonekana wapo katika mazingira ya darasani.

Wanafunzi wa "FARMER FIELD SCHOOL" wakiwa katika eneo la uwazi nje wakiwa wameketi kwenye nafasi zao, wakimsikiliza mkufunzi au mtaalamu aliyekuwa mbele yao huku akiandika katika karatasi kubwa la manila

Ndani ya chumba cha darasa, watu wanne ambao wanasoma huku ikionekana kukiwa na utulivu wa hali ya juu ndani pamoja na nje ya chumba hicho cha darasa.

Watu wazima wakiwa katika chumba cha darasa kila mmoja kaiwa ameketi katika nafasi yake, huku kukiwa na madirisha ya kupitisha mwanga wa kutosha, wanaonekana wakiwa wanapongeza jambo fulani kwa kupiga makofi.

Vifaa mbalimbali vya umeme vinaonekana vikiwa mezani, huku wanafunzi wa shule za ufundi wakiwa wanafanya marekebisho.

Kijana wa kiume anaonekana mikono yake yote ikiwa imeshikilia karatasi na cheti cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Institute of Technology, kikiwa kimeandikwa "Best Student" au "Mwanafunzi Bora".

Katika darasa la mafunzo ya ziada anaonekana mwalimu akiwa anapita kukagua wanafunzi ambao wanajifunza somo la lugha ya kiingereza katika ubao ulioandikwa "reading and comprehension".

Mama mtu mzima aliyehitimua mafunzo yake ya elimu ya watu wazima akipokea cheti kutoka kwa mkufunzi, huku nyuma yao kukiwa na kundi kubwa la watu walioketi katika maturubali.

Kijana wa kike aliyesuka nywele zake akiwa amesimama karibu na mkufunzi. Na wengine waliopo nyuma yake, wakiwa wanaonekana kusikiliza kwa kumuangalia mwalimu wao.

Watu wazima wakiwa katika chumba kikubwa mfano wa ofisi au sehemu ya mkutano na semina, wakiwa wanaandika katika karatasi huku wakiwa wanazungumza au kumuelekeza mmoja wapo ambae anaandika.

Wanafunzi wa elimu ya juu ya chuo kikuu wakiwa wameketi huku wakimskiliza mkufunzi wao anayewaelezea jambo fulani. Mazingira haya yanaashiria ni ofisi ya mwalimu huyo ambaye amewaita.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani huku kila mmoja akiwa ameketi kwenye benchi au dawati, wakisikiliza na kuangalia mbele huku kila kwenye juu ya meza kukiwa na daftari.

Mafundi cherehani wawili wakiwa wanashona, huku kukiwa na mteja katikati yao. Vilevile wakiwa wamevalia mavazi ya kiafrika kama kanga na mmoja akiwa amevalia tisheti ya michezo.

Kijana mmoja aliyevalia tisheti ya rangi ya damu ya mzee anaonekana akiwa anaandika kwenye daftari lililopo mbele au juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha rangi ya bluu, huku watu wengine wakiwa wanamtazama walioketi kwenye viti vyao vya rangi plastiki.

Katika kikao au mkutano wa wananchi hasa wa kijijini wanaonekana wakiwa wameketi chini, huku wakisikiliza mmoja aliyeketi au kusimama mbele yao.

Katika darasa la elimu ya watu wazima wanaume wawili wakiwa wanatengeneza mti kwa kutumia majani mabichi, katika karatasi kubwa ilikanalo kama manila.

Katika mazingira ya darasani ya elimu ya chuo kikuu, mwalimu anaonekana akiwa amesimama mbele huku akiwa ameshika karatasi na wanafunzi wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Vijana wawili wakiume walioketi huku wakiwa wanasoma biblia iliyopo mezani mwao huku kila mmoja akiwa ameshika daftari.

Katika chumba kikubwa chenye dirisha lililotengenezwa kwa vioo wanaonekana makundi mawili ya watu moja likiwa limesimama ameshika waya na lingine wakiwa wanatazama kwenye kompyuta.

Pembeni ya vimbweta vya nje vya kusomea wanaonekana wanaume wawili waliosimama katika ukoka. Nyuma yao kukiwa na miti, wakielekezana juu ya jambo fulani katika kitabu.

Katika chumba cha darasa ambapo wanafunzi wanasoma ndani yake, kuna dirisha ambalo linaonesha nje yake kuna miti pamoja na vichaka pamoja na ukoka wa rangi ya kijani.

Vijana watatu, mmoja aliyevalia kitambaa na kujisitiri akiwa muislamu mwingine aliyesuka nywele zake na mwingine wa kiume; wanaonekana kwa pamoja wakiwa wameketi huku wakifurahia jambo katika kujifunza kwao.

Katika chumba cha darasa chenye makabati ya vitabu vingi panaonekana wanafunzi wakiwa wameketi katika madawati yao wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Watu walioketi katika mahema wakishuhudia mahafari ya mmoja wa watu wazima akiwa anakabidhiwa cheti chake huku wakiwa wamevalia majoho ya rangi tofauti.

Vijana walioketi darasani katika viti vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma, wakionekana wakiwa wanajadili juu ya jambo fulani huku wengine wakiandika kilichopo katika ubao mweupe.

Wanafunzi walioketi katikati ya nyumba mbili moja ilitengenezwa kwa udongo na nyingine matofali, imepakwa rangi wakiwa wanasoma huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyekuwa mbele yake, huku nyuma yake kukiwa kuna miti midogo ya minazi.

Ndani ya chumba cha darasa, ambapo inaonekana kuna mwanga wa kutosha, kutokana na madirisha yake kuwa mengi. Wanaonekana watu wazima na vijana wakiwa wameketi kwenye nafasi zao.

Wanafunzi wawili wa kike waliovalia sare huku nyuma yao kukiwa na wanawake wengine wawili; mmoja akiwa ameshika mkasi huku wakionekana kupima kitambaa kilichopo chini kwa kutumia stifu au kipimio kabla ya kukata.

Vijana wawili wakike na wakiume ambao wanaonekana wakielekezana jambo katika kompyuta mpakato, huku wengine wakiwa wameketi kwenye kikundi vilevile wakiwa wanasoma kwa pamoja.

Wanafunzi waliovalia nguo za aina tofauti zisizo rasmi, huku wakiwa wameketi kwenye viti vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, wanaonekana wakiwa wanaandika kile kilichopo ubaoni na wengine wakielekezana.

Katika darasa lenye viti vyeupe vya plastiki, wanaonekana vijana wawili kila mmoja akiwa ameketi kwenye nafasi yake tofauti huku wakiwa wanasoma.

Mwalimu aliyekuwa mbele anaonekana akimsiliza mwanafunzi aliyesimama akiwa anajibu jambo fulani, huku wengine wakiwa wameketi wakisikiliza kwa makini kwenye chumba ambacho hewa na mwanga unapatikana wa kutosha.

Kiongozi wa mafunzo yasio rasmi anaonekana akiwa anawaelekeza vijana na watu wengine wazima, huku wakiwa wanaandika, wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Mafundi cherehani wawili wakiwa na mteja wao aliyeketi katikati anayesubiria mashono ya nguo zake, huku nyuma kukiwa na wanaume wawili pamoja na duka kubwa la jumla.

Wakulima wakiwa shambani ambapo inaonekana mazao yakiwa yamestawi ya mbogamboga, huku wakiwa na vitabu pamoja na simu na nyuma yao kukiwa kuna miti.

Wanafunzi wengi ambao kila mmoja ameketi kwenye nafasi yake wanaonekana wakiwa wanaandika kwenye makaratasi na madaftari yao, wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha makubwa pamoja na taa inayomulika.

Mwanaume mmoja anaoneka akimsilikiza mwenzake kwa umakini ambaye amekaa akimpa ufafanunuzi, kutoka kwenye kitabu cha biblia. Huku wote wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye nafasi zao.

Wanafunzi walioketi katika chumba cha darasa wanaonekana wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele yao, huku chumba kikiwa na mwanga na hewa ya kutosha inayopita kupitia dirisha pamoja na mlango.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa wanaonekana vijana na watu wazima kila mtu akiwa ameketi kwenye nafsi yake, huku akiwa na kitabu anachokifungua pamoja na daftari.

Kundi la watu wazima waliopo darasani, wanaonekana wakiwa wanafurahia jambo huku wakiwa wameketi kwenye nafasi zao wengi wao wakiwa wamevaa kofia kichwani.

Kijana mmoja wakike aliyenyoosha mkono huku wengine waliokuwa nyuma yake wakitazama mbele kwa makini katika hali ya furaha, mazingira yanaonesha ni sehemu patolewapo elimu.

Katika ubao uliandikwa 'Maktaba elimu 2009-2012' iweje isishirikishe wanajamii wengi zaidi wa vijijini vinavyozunguka chuo, akiwa mwanamke amebeba mtoto mgongoni akielekeza juu ya maandishi hayo.

Kundi kubwa la wanafunzi wakiwa kila mmoja ameketi katika dawati lake na kiti akifanya mtihani. Huku wakiwa katika mazingira ya nje, miti ikionekana nyuma yao pamoja na majengo mengine.

Mwalimu anaonekana akiwa anamwelekeza mwanafunzi mmoja, huku pembeni yake kukiwa na wengine ambao kila mmoja amekaa kwenye nafasi yake, na mbele kukiwa na kompyuta katika darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya aina hiyo.

Ustadhi au sheikh ambaye ameshika kalamu huku amevalia miwani, anaonekana kuandika kwa kalamu kwenye makaratasi makubwa ambapo watu wengine wapo pembeni wakimtazama juu ya kile anachokifanya.

Katika chumba cha darasa au ofisi wanaonekana watu wakiwa wameketi kwenye viti vyekundu, huku wakiwa wamevalia mavazi tofauti na wengine waliokuwa nyuma yao wakiwa na makaratasi mawili, huku mmojawapo akitengeneza mti kwa kutumia majani mabichi.

Watu wengi wakiwa katika chumba cha mkutano ambapo kunaonekana kukitolewa elimu ya juu ya jambo fulani, huku kundi la watu wachache wakiwa wanaandika kwenye karatasi kubwa la manira kwa kutumia makapeni.

Watu wazima wawili ambao waonekana ni wanafunzi, wakiwa wamesimama na kuelekezana kitu kilichopo katika kompyuta. Huku nyuma yao kukiwa kuna miti mirefu.

Katika chumba cha ofisi vijana wa kiume wanaonekana wakielekezana katika karatasi kubwa la manila, lililoandikwa leaning assesment lenye picha mbalimbali zilizowekewa viboksi.

Katika darasa la chuo kikuu, wanafunzi wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi kwenye nafasi yake, huku akiwa anasoma kwa kufungua kitabu.

Watu wazima wanawake wakiwa darasani huku kila mmoja akiwa ameketi kwenye nafasi yake wakitazama mbele huku pembeni yao kukiwa na madawati yaliyokuwa wazi.

Katika mazingira ya nje wanaonekana wanafunzi wengi wakiwa wameketi wakifanya mitihani, huku kukiwa na miti mingi yenye vivuli pamoja na hewa safi vilevile kukiwa na majengo mengine yaliyozunguka.

Katika mandhari yenye kuvutia ya miti mingi pamoja na majengo, wanaonekana wanafunzi walioketi nje kila mmoja kwenye nafasi yake akiwa anafanya mitihani wake.

Watu watano waliopo mbele, mmoja akiwa ameshika kamera, mwingine maiki, wawili walioketi, huku na mmoja aliyesimama nyuma ya meza kukiwa na zawadi mbalimbali, wanaonekana wakiwa wanaongea na walioketi katika mabenchi.

Katika chumba chenye dirisha lililokuwa wazi lililotengenezwa kwa chuma, wanaonekana watu wazima wakiwa wamevalia tisheti nyeupe huku maandishi yakiwa yanafanana, wakiwa na vitabu juu ya madawati yao wakisikiliza na kuangalia mbele.

Cheti cha kuhitimu kikiwa kimeshikiliwa na mwanamke wa makamu aliyesimama pekeyake ndani ya chumba cha darasa huku dirisha lake likioneka lakupitisha mwanga wa kutosha.

Wanaume wawili waliyosimama pembezoni ya kibweta cheupe huku kukiwa kuna mti mrefu pamoja na mingine iliyopo nyuma yao wakiwa wameshika kitabu na mmoja akiwa anamsikiliza mwingine.

Wanafunzi, kila mmoja akiwa anaandika kwenye daftari lake huku wakiwa wameketi kwenye viti pamoja na madawati yaliyotengenezwa kwa mbao katika mazingira ya darasani.

Wanafunzi waliosimama nyuma ya mwanafunzi mwingine ambaye amesuka aliyepo karibu na mwalimu, wanaonekana wakiwa wanasikiliza kwa makini huku wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofauti.

Mtu mmoja anayeonesha kwa kidole maandishi yaliyozungushiwa alama ya duara, huku mwingine akiwa anaandika kwenye karatasi nyekundu na watu wengine wakiwa wanawasikiliza na kuwatazama vilevile nyuma yao kuna watu wengi.

Mwalimu mtu mzima ambaye anaonekana akitoa darasa mbele ya wanafunzi ambao wanamsikiliza, huku kukiwa na vitabu vingi katika makabati pamoja na picha ya mti.

Katika chumba kikubwa chenye skrini katikati, anaonekana mkufunzi au mtaalamu akiwa anaelekeza watu wenye ulemavu, walio kaa viti vyao vya matairi, huku wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Walimu wa ofisini huku wakiwa wanaandaa makala ambayo wanaiandika kwenye makaratasi makubwa yajulikanayo kama manila. Huku nyuma yao kukiwa na ubao uliowekewa makaratasi ya matangazo.

Wanafunzi waliyopo darasani kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake, wote kwa pamoja wakiwa wanafanya mitihani huku nyuma yao kukiwa kuna ukuta uliyofanyiwa marekebisho pamoja wakiwa na kompyuta.

Katika eneo la wazi ambapo kuna vimbweta vinavyoonekana kwa shida huku miti pamoja na ukoka ukiwa unaonekana vizuri, wanaonekana wanaume wawili wakiwa wanaelekezana kwenye kitabu; hii inaashiria ni sehemu ambapo ni kwenye chuo kikuu.

Mtu mmoja wa makamo wakike aliyevalia miwani pamoja na mwingine aliyesuka huku amevalia tisheti ya bluu, wakiwa wanaelekezana au kusoma kwa pamoja ndani ya maktaba.

Mkufunzi aliyeketi mbele ya wanafunzi, anaonekana akitoa elimu ya jambo fulani haswa maelezo ya risechi. Kwani ni mazingira ya ofisini ambapo kuna vitabu pamoja na ubao.

Vijana watatu wakiwa wameketi huku kila mmoja akiwa na barakoa, amesogeza katika eneo la shingo wakionekana kusikiliza huku mmoja wao akiwa amesimama ndani ya chumba hicho pia.

Mtu mmoja aliyesimama huku amevalia koti la bluu, anaonekana akiwaelekeza kundi la wanawake katika semina au elimu ya watu wazima, ambapo wako katika mazingira ya darasa kwani nyuma yao kuna ubao.

Watu wazima wakiwa wameketi huku kila mmoja mbele yake kukiwa na kompyuta. Hii inaashiria ni darasa ambalo kwaajili ya matumizi hayo kwenye elimu ya watu wazima.

Fundi wa bidhaa za samani au mbao kama ambavyo ameweka penseli katika sikio lake huku akiwa anapitia kitabu, mbele yake kukiwa kuna mafundi wengine wakiendelea na kazi pamoja na kijana mdogo wa kiume akiwa anafundishwa.

Fundi seremala akiwa amevalia shati ya damu ya mzee, akiwa amesimama amefungua daftari lake kubwa wngine wakiwa wanaendelea na kazi na msichana aliyesimama pembeni pamoja na mtoto mdogo.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wameketi huku wakiwa wanatazama simu na mwingine akiwa amebeba mkoba, nyuma yao kukiwa kuna dirisha pamoja na kompyuta.

Katika chumba cha darasa chenye ubao ulioandikwa kwa maandishi ya luga ya kingereza; wanaonekana wanawake watano wakiwa wameketi kwenye viti vya bluu huku mmoja wapo akiwa anazungumza.

Vijana wanne ambao wanajifunza elimu ya ufundi ya matumizi ya mawasiliano wakiwa wamesimama, huku nyuma yao kukiwa na bahari au ziwa wakiwa kwa pamoja wanaendelea na mafunzo yao ya vitendo.

Wafanyakazi au walimu au wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa katika chumba cha kujifunzia kompyuta huku wengine wakiwa wanasoma mezani, inaonekana feni ikiwa inawapepea.

Wanawake wazazi waliowabeba watoto wadogo wakionekana kumsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele yao huku wakiwa ndani ya hema la rangi ya kahawia.

Wanawake watatu ambapo wapo katika chumba, huku wakiwa wamevalia tisheti za rangi tofauti lakini maandishi yakufanana; kila mmoja akiwa ameshika penseli.

Katika chumba cha darasa wanaonekana vijana pamoja na watu wazima ambao ni wanafunzi, wakiwa wanachora herufi za kichina katika makaratasi makubwa yajulikanayo kama manila.

Wanafunzi wa shule ya ufundi au chuo kikuu wakiwa katika eneo la wazi wakiwa katika kipindi cha kufanya mitihani yao, huku wakiwa wamezungukwa na miti pamoja na majengo mengine.

Katika ofisi ya walimu wanaonekana walimu watatu wakiwa wanagalia kompyuta, huku pembeni yao kukiwa na vitabu, madaftari, ubao, viti pamoja na ubao uliobandikwa picha.

Watu walioketi pembezoni mwa shamba katika viti vyenye rangi ya udongo, wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa pamoja na kushika vipeperushi, huku wakimsikiliza mtaalamu anayezungumza mbele yao.

Watu wazima waliopo katika chumba chenye viti, huku wakiwa katika hali ya kufanya mazoezi kwa kumfuatiliza mtu ambaye aliye mbele yao wakimuangalia.

Katika chumba kilichopakwa rangi ya bluu iliyokolea na iliyopauka pamoja na mchanganyiko wa rangi hizo ikihusisha na nyeupe, wanaonekana wanafunzi watatu au wakufunzi wakiwa katika kompyuta wakiendelea kujifunza.

Katika darasa la elimu ya watu wazima au chuo kikuu wanaonekana wanafunzi waliovaa mavazi ya aina tofauti huku kila mmoja akiwa amevaa vile anavyotaka kama kofia, cheni; huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyekuwa mbele.

Katika darasa la watu wanaojifunza elimu ya watu wazima au elimu ya chuo kikuu. Wanaonekana watu wakiwa wameketi katika kundi wakiwa wanasoma kwa pamoja na wengine walioketi kila mtu kivyake; huku kukiwa na feni inayo wapuliza.

Katika chumba cha ofisi inaonekana makundi mawili ya vijana na watu wazima wa dini tofauti wakiwa wanaandika kwenye makaratasi, na wengine wakiwa wameshika kalamu na mwingine akiwa anazungumza huku kukiwa na viti.

Kijana wa kiume na wa kike ambao wamevalia mavazi tofauti wanaonekana kila mmoja akiwa ameshika karatasi lake, huku akimsikiliza mwalimu wa makamu ambaye amevalia kofia akilikana kufundisha jambo fulani.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake huku wakivalia mavazi tofauti, mbele yao kukiwa kuna mwanafunzi anayewasilisha mada fulani huku mwalimu pia akiwa ameketi mbele upande wa kushoto.

Watu watatu wawili vijana na mmoja mtu mzima unaonekana wakiwa wanaandaa kitu cha kuja kuwasilisha kwenye makaratasi makubwa, yajulikanayo kama manyila ambayo huwekwa mbele ya ubao na watu wengine kusikiliza.

Wanawake watatu ambao wakiwa wameketi kwenye nafasi zao huku kila mmoja akiwa na mchoro wa maandishi sehemu tofauti ya mwili wake wanaonekana wakiwa wamesuka nywele zao huku wakiandika kwa kutumia penseli katika makaratasi.

Ndani ya darasa ambapo elimu ya watu wazima pamoja na vijana ikiwa inatolewa, mwalimu anaonekana akiwa ameshika kalamu, huku akiwa anawaelekeza baadhi ya kitu kutoka katika daftari.

Kijana mmoja wa kike anaonekana akiwa ananyoosha mkono juu, huku wengine wakiwa wanatabasamu na kuangalia kile kinachoendelea mbele ya macho yao katika jengo lililotengenezwa kwa matofali yaliyochomwa.

Katika chumba cha mkutano, wanaonekana kundi la watu wenye walemavu wakiwa wameketi katika baiskeli zao huku muenda semina hiyo akiwa mbele ya skrini kubwa akiongea.

Katika ofisi yenye viti vingi, pamoja na madawati, watu wazima wanaonekana wakiwa wanaandaa michoro iliyoandikwa na maandishi katika karatasi kubwa lijulikanalo kama manila.

Katika chumba cha maktaba wanaonekana watu wachache wakiwa wanajisomea huku viti vingi vikiwa wazi, hii inaashiria kuja watu wachache kwa ajili ya kusoma.

Katika chumba cha darasa chenye madirisha pamoja na madawati waliokalia wanafunzi; wanaonekana kila mmoja akiwa anaandika kwenye daftari lake.

Katika darasa lenye wanafunzi wachache wanaonekana wakiwa wanajadiliana na wengine wanaandika kile kilichopo ubaoni, huku chini kukiwa kumetengenezwa kwa sakafu.

Wananchi waliokusanyika katika mkutano kwa ajili yao, wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama, huku kiongozi akiwa amesimama katikati yao. Vilevile kukiwa kuna miti ambayo imewazunguka pamoja na nyumba zinazoonekana kwa mbali.

Mwalimu wa kike aliyeshika karatasi akiwaonyesha na kuwaelekeza jambo wanafunzi walioketi katika nafasi zao huku wakimsikiliza kwa makini.

Mtu mmoja anaonekana akiwa anamsikiliza mwanamke ambaye anaongea kwa kunyoosha kidole juu, huku mwanamke mwingine mweusi aliyeketi kwenye kiti akiwa anacheka juu ya kile kinachoendelea.

Katika chumba cha darasa kunaoneka madirisha madogo yaliyo juu yakiwa yametengenezwa kwa vioo, huku kukiwa na mlango wa mbao pamoja na wanafunzi walioketi katika madawati yao, wakifuatilia kile mwalimu anachokisoma kwenye kitabu chake huku akiwa amesimama.

Mbele ya chumba kikubwa kinachotumika kwa ajili ya mikutano ukutani inaonekana picha ya raisi, huku viongozi wakiwa upande wa mbele na wahudhuriaji wakiwa wameketi kwa pamoja.

Watu wazima ambao wanaonekana katika chumba cha darasa cha elimu ya msingi au sekondari huku kila mmoja akiwa anaandika kwenye daftari lake ikiashiria ni mazingira ya semina au elimu ya watu wazima.

Wakulima wa mazao ya mahindi wakiwa wameketi sehemu ya nje karibu na shamba, wakiwa wanapatiwa elimu ya kilimo kuhusiana na zao hilo.

Wanafunzi wa jinsia na asili tofauti wazungu kwa waafrika wanaonekana wakiwa katika sehemu ya chakula; huku mwanafunzi mmoja wa kizungu wakike akiwa anakula na wengi wao wakiwa wanajisomea kwa kuweka vitabu mezani pamoja na kompyuta mpakato.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima akiwa ubaoni akiwa anajibu swali. Huku mwalimu akiwa pembeni na pembeni yake pia kukiwa kuna ubao mwingine.

Katika chumba kilichotengenezwa kwa matofali ya kuchoma, anaonekana mwalimu akiwa amevalia shati la mikono mifupi jeupe akiwa anawaelekeza wanafunzi walioketi katika viti vyao huku wakimsikiliza.

Katika chumba cha ofisi ambapo kumebandikwa karatasi kubwa lenye maelezo yaliyoandikwa "drawing exercise" huku kukiwa na watu walioketi. Hii inaashiria wanafunzi au walimu.

Katika chumba cha ofisi, wapo watu wazima wawili pamoja na vijana watatu, wakiendelea kujadiliana huku mmoja akiwa anaandika katika karatasi kubwa, inayojulikana kwa jina la Manira.

Watu wenye asili ya sehemu tofauti kama waafrika na wazungu, wanaonekana wakiwa katika chumba kimoja cha darasa ambacho kina madirisha ya kupitisha hewa vizuri, wakisikiliza kile kinachoendelea mbele yao.

Kijana wa kiume aliyevalia vazi la suti nyeusi akiwa amesimama, huku watu wengine wakiwa wameketi kwenye nafasi zao wakimsikiliza katika chumba cha darasa au semina.

Katika sehemu ya shamba wamekaa vijana na watu wazima ambao wamevalia barakoa huku wakiwa wameshika peperushi, wakimsikiliza mmoja wao aliyesimama mbele yao.

Wafanyakazi wakiwa katika chumba cha semina, kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake chekundu, huku wakiwa wanafurahia jambo fulani; mojawapo amenyoosha mkono akiashiria kuuliza swali.

Vijana wawili wameketi karibu na ukuta ambao kuna ubao uliowekewa karatasi ya picha ya ramani, huku pembeni kukiwa kuna mlango pia.

Watu wazima wanaonekana wakiwa katika chumba chenye kompyuta. Hii inaashiria ni somo kwa ajili hiyo kwani kila mmoja ana ya kwake inayoonekana mbele yake.

Katika chumba cha darasa, wanaonekana masista pamoja na watumishi wengine wakiwa wameshika madaftari na makaratasi kwaajili ya kujifunza huku pembeni yao kukiwa na viti pamoja na maji.

Mkufunzi akiwa amesimama akiwa anaelekeza jambo katika karatasi iliyoandikwa "EARTH" au kwa kiswahili dunia. Wanafunzi wanaonekana kila mmoja kwenye nafasi yake, huku wakiwa wanaandika na wengine wameshika simu.

Sehemu ya nje ambayo imejengwa kwa paa kubwa ambaye chini yake ina kifuli wamekaa vijana mbalimbali ambao wanaonekana wakifanya mitihani yao huku nyuma yao kukiwa kuna miti ikiashiria ni wanafunzi.

Wanafunzi wakiwa katika chumba cha kompyuta huku walimu wakiwa wanawaelezea, hii inaashiria ni usomi kwa ajili ya mafunzo hayo.

Kundi moja la watu wazima na vijana wakiwa wanaelekezana kwa njia ya majadiliano, huku mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi, vilevile nje kunaonekana kukiwa na bustani ya kijani kibichi pamoja na miti.

Vijana walioketi katika darasa la wazi lisilo na milango wala madirisha, wanaonekana wakiwa wanaelekezwa na mkufunzi wao na mkufunzi wao aliyesimama mbele yao.

Watu wawili wanaume ambao wameketi katika eneo la nyuma, huku pembeni yao kukiwa na mlango pamoja na baiskeli, wanaonekana wakiwa kwa makini, wakifuatilia kile kinachoendelea mbele yao. Huku wakiwa na madaftari kwenye meza zao.

Mtu mmoja wa makamo anae onekana kama mwalimu; huku akiwa ameshika mikononi mpira uliotengenezwa kwa kutumia makaratasi ya nailoni pamoja na kamba, aliyeshika mkono mwingine akiwa anacheka.

Mtu mmoja wa kiume kijana ambaye anaonekana akiwa amevalia kitambulisho shingoni huku akiwa ameshika kalamu na mtu mwingine aliyeshika kitabu akiwa mbele yake wakizungumza juu ya jambo fulani.

Katika chumba cha darasa chenye madirisha mawili yaliyofunguliwa na yote yakiwa wazi wanaonekana kundi la watu wakiwa wanaelekezana huku viti vingine na meza vikiwa wazi.

Wanafunzi watatu wa kompyuta wakiwa wameketi huku kila mmoja akiwa na ya kwake peke yake, wanaonekana wakiwa ndani ya chumba kilichopakwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe.

Wanamahafali wakiwa wamevalia majoho meusi na kofia wanaonekana wakisheherekea siku yao ya mwisho ya kupatiwa vyeti huku wakipata picha ya kumbukumbu.

Mtoto aliyebebwa na mwanamke mgongoni aliyeelekezea vidole vyake kwenye ubao wenye karatasi nyeupe zilizoandikwa: iweje, mwaka elfu mbili na tisa mpaka elfu mbili na kumi na mbili, pamoja na maandishi mengine.

Katika darasa ambalo lina mtu mmoja aliyesimama huku dirisha lake likiwa linapitisha hewa ya kutosha, mazingira ya nje yanaonekana kukiwa kuna miti. Anaonekana akiwa ameshika cheti cha karatasi nyeupe, mwanamke wa makamu kidogo.

Katika ubao wa shule ya msingi, mwanamke wa jamii ya kimasai aliyesimama mbele ubaoni anaonekana akiwa anajifunza kuunganisha herufi katika maneno.

Katika moja ya darasa kubwa la elimu ya juu, wanaonekana watu wazima wakiwa katika semina. Huku wakiwa wameketi na juu ya meza zao kukiwa na chupa za maji ya kunywa.

Katika chumba chenye makabati, TV huku kukiwa kuna dirisha lenye kupitisha mwanga wa kutosha pamoja na taa juu anaonekana mtu wa afya akiwa ameshika picha akielekeza jambo fulani kwa wazazi wakike.

Wanawake watatu waliovalia tisheti za damu ya rangi ya mzee pamoja na bluu, huku kukiwa na maandishi makubwa, mojawapo ikiwa Afrika, Wanaonekana kila moja ameshika penseli wakiandika kwenye makaratasi.

Katika darasa la wanafunzi, watu wazima wakiwa wameketi nyuma. Vilevile ubaoni kukiwa na picha zinazonesha ramani pamoja chini kukiwa na baiskeli. Wanaonekana wakisikiliza kwa makini kinachoendelea mbele yao.

Wanaume wawili walioketi mbele, mmoja mwenye rangi nyeupe na mwingine nyeusi huku pembeni yao kukiwa na mwanamke, wanaonekana wakiwa wanafurahia jambo huku nyuma yao kukiwa na watu wengine.

Katika darasa la elimu ya watu wazima, ambapo wanafunzi vijana na wengine wa makamu wameketi katika madawati, mwalimu anatoa maelekezo kwa wanafunzi wa mbele.

Mtu mmoja mzima aliyevalia suti anaonekana akiwa amefurahi huku akishika mpira na kamba na nyuma yake kukiwa na ubao mweusi ulionadikwa kwa maandishi meupe.

Wanafunzi wakiwa katika chumba cha darasa ambapo wanaonekana wakiandika katika madaftari yao, juu ya mambo ambayo yanapatikana katika vitabu, huku kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake.

Wanafunzi walio keti kwenye viti njee ya vyumba vyao vya kulala wakiwa wameshika vitabu wakionekana wakiwa wanajadiliana.

Mwanamke mmoja akiwa anakula katika mgahawa wa chakula huku kundi kubwa la watu wengine lililobaki wakionekana wakiwa wanajisomea, wakiwa na vitabu pamoja na kompyuta mpakato ikiashiria kuwa ni eneo la chuoni.

Kundi kubwa la watu walio ndani ya darasa wa jinsia ya kike na ya kiume, wamevalia kofia nyeupe na makoti ya rangi ya kahawia, wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao, wanasikiliza kwa makini maelezo yanayotolewa na mwalimu wao.

Katika chumba kikubwa cha darasa kikiwa na mlango mkubwa ulio wazi pamoja na matundu madogo madogo. Wanafunzi wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti vyao vya plastiki; huku wakimsikiliza mmoja wao aliyesimama na mwalimu aliye kuwa mbele.

Vijana wawili mmoja akiwa na ndevu pamoja wamevalia shati jeupe akiwa ameshika kalamu yenye rangi nyekundu na karatasi akiwa anaandika kile kilichopo ubaoni na mwingine akiwa anabandika vikaratasi vidogo katika ubao.

Wanafunzi waliovalia nguo tofauti wakionekana wakiwa katika mafundisho ya ziada yaani twisheni, katika darasa ambalo mwalimu anaonekana akitoa maelekezo kwa mwanafunzi mmoja aliyekaa mbele.

Mwanaume mmoja wa makamo aliyevalia miwani huku akiwa na mvi katika ndevu zake, anaonekana na wanafunzi wengine wa jamii ya kizungu wakitazama mbele darasani.

Mwanafunzi mdogo wakike aliye suka anaonekana akiwa ameshika kitambaa na sindano akiendelea kufuma, huku wapembeni yake akiwa na kitambaa pamoja na mkasi na wengine wakiwa wanafanya kujifunza vitu mbalimbali.

Katika sehemu ya wazi, wanawake watu wazima pamoja na mtaalamu wa afya wanaonekana wakiwa wanajadiliana au kuelimishana kuhusiana na elimu ya uzazi au afya.

Picha tatu tofauti zinaonekana zikiwa zimebandikwa ukutani, huku pembeni kukiwa na ubao mweupe uliochorwa picha za saa, na mbele yake kukiwa kuna wanafunzi waliovalia mavazi tofauti wakiwa na mabegi yao kwenye viti.

Kundi la vijana au wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu ambapo vijana wawili (wa kike na wa kiume) waliosimama huku wamevalia miwani, wanaonekana kufuatilia kile kinachoendelea.

Mwanamke wa jamii ya kimaasai anaonekana akiwa tabasamu huku meno yote ya kiwa nje na kidole chake kikiwa kimegusa herufi Q ikiwa inasomeka kwa huku kukiwa na herufi nyingine nyingi ubaoni.

Katika chumba cha darasa cha elimu ya chuo kikuu, wanaonekana vijana wakiwa wameketi kila mmoja na nafasi yake, huku nyuma yao kukiwa na kijana mmoja wa kizungu aliyesimama akiwa amevalia miwani.

Kijana anaonekana akiwa ameshika kalamu nyeupe, pembeni yake kukiwa na mama wa makamo ambaye amevaa miwani pamoja na hereni kubwa, akiwa anamwelekeza mtu mwingine aliyesimama au kuketi mbele yake aliyeshika kitabu.

Ndani ya chumba cha darasa, semina inaonekana ikiwa inatolewa kwa watu wazima, ambao wanafundishwa juu ya jambo fulani. Huku watu wakifurahia kile kinachoendelea.

Mtu mmoja mzima anaonekana akiwa anaongoza mazoezi ya viungo laini na wengine wakiwa wanamfuatiliza huku wakiwa wamesimama ndani ya chumba chenye viti vyekundu.

Katika sehemu ya nje wanafunzi wanafanya mitihani yao huku kukiwa na hali ya utulivu, kukiwa pia pamezungukwa na miti inayoleta hewa nzuri na kivuli.

Wanawake wakiwa katika chumba cha kujifunza kompyuta, huku kila mmoja akiendelea kujifunza na mwalimu anaonekana akiwa anamsaidia mwanafunzi mmoja.

Mteja ambaye anaonekana ameketi katikati ya mafundi akisubiria nguo yake, huku ikiwa inaendelea kushonwa; na nyuma yao kukiwa na duka kwa ajili ya bidhaa na matumizi ya binadamu pamoja na wanaume wawili.

Kijana wa kiume anaonekana katika hali ya tafakuri, huku akiwa ameweka kalamu katika shavu lake. Vilevile nyuma yake kukiwa na watu wenye asili ya kizungu, wanaonekana wote wakiwa darasani.

Wanafunzi watatu wakiwa wawili wanamsikiliza mmoja aliyeshika chombo cha plastiki, huku nyuma yake kukiwa na ukuta ulio na vioo vya madirisha pamoja na ukuta wa vigae.

Wananchi waliokutana kwa pamoja huku wakiwa wameketi kwenye viti vyao wakimsikiliza mtu mmoja aliyevalia suti akiwa katikati yao, nyuma yake kukiwa kuna mti.

Kijana mmoja aliyevalia kofia kichwani huku pembeni yake au mbele kukiwa na kompyuta mpakato, akimsikiliza mwingine ambaye anatumia kalamu pamoja na kitabu kumuelekeza.

Katika chumba chenye samani nzuri pamoja na kapeti chini wanaonekana watu wa rika tofauti watoto, vijana na wazee wakiwa katika semina au mafunzo ya pamoja.

Ndani ya darasa ambapo kuna meza na viti kwaajili ya kujifunzia vitu vya sanaa pamoja na ushonaji. Wanafunzi wa kike wanaonekana wakiwa wanaendelea na shughuli za kujifunza.

Katika chumba cha darasa ambapo kuna meza, viti, ubao pamoja na madirisha. Anaonekana mwanafunzi mmoja akiwa amesimama huku akiwa ameshika kompyuta mpakato, wengine wakiwa wameketi.

Wanawake watatu walioketi kwenye viti vyao katika mazingira ya darasani au ofisini; mmojawapo katikati aliyevalia barakoa, anaonekana akiwa anaelekezwa jambo na wanaume wawili.

Katika chumba cha darasa chenye madawati ya mbao wanaonekana wanafunzi, kila mmoja akiwa ameketi mwenyewe huku akiwa anaandika kwenye makaratasi pamoja na madaftari yake.

Katika chumba cha ofisi wanaonekana wanaume wawili waliosimama, wakitoa maelekezo kwa mwanamke mmoja aliyeketi, huku kompyuta ikiwa mbele yake.

Wanafunzi walioketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, huku wengine wakikaa kwenye viti vya plastiki, wanaonekana wanasoma na mwalimu akiwa anatoa maelekezo kwa mwanafunzi wa mbele.

Katika chumba cha maktaba, anaonekana mtu mzima aliyenyoa kipara huku akiwa amevalia miwani pamoja na saa mkononi, akisoma kitabu kilichopo mezani kwake huku nyuma kukiwa na kabati kubwa la vitabu.

Wanafunzi walioketi katika sehemu ya chakula huku wengine wakiwa wanakula na wengi wao wakiwa wanajisomea huku kukiwa na kompyuta mpakato kwenye kila meza.

Katika chumba cha darasa chenye viti vichache na meza wanaonekana wanafunzi wakiwa wameketi wanamsikiliza mwalimu, huku nyuma yao kukiwa na makabati yenye vitabu vingi sana.

Katika arasa la elimu ya shule ya msingi ya sekondari anaonekana mwalimu wa michezo, ambaye ameshikilia mpira pamoja na kamba ikiashiria akitoa mafunzo, kwa ajili ya utengenezaji wa mpira huo.

Vijana watatu wa kike ambapo mmoja amevalia kawoshi au singilendi, iliyoandikwa baby wanaonekana wakiwa wanafunua vitabu vyao huku wameshika penseli katika kujifunza.

Katika mkutano wa wananchi ambao wengi wameketi kwenye viti vyeupe na wengine wakiwa wamesimama huku kila mmoja akifuatilia kile kinachozungumzwa katikati, eneo hili linaashiria ni sehemu ya kijijini kwani kuna miti mingi pamoja na vichaka.

Wanafunzi wanawake wakiwa katika chumba cha kujifunzia kompyuta wakiwa wameketi katika nafasi zao huko mwalimu akiwa anamuelekeza mwanafunzi mmoja.

Katika chumba cha ofisi au darasa ya elimu ya watu wazima wanaonekana wakiwa wanaendelea na shughuli za sanaa. Huku wengine wakiwa wameketi katika viti, na wengine wakiwa katika eneo la chini wakiendelea kutengeneza mti kwa kutumia majani.

Mbele ya ubao mweusi wenye maandishi ya kingereza anaonekana mwalimu akiwa anafundisha, huku pembeni yake kukiwa kuna ubao mwingine ulioandikwa namba kwa ajili ya hesabu.

Kijana wa kiume anaonekana akiwa makini, mbele yake kukiwa na mtu mzima aliyevalia miwani huku ameshika kitabu; na pembeni kukiwa na mwanamke aliyevalia miwani pia, pamoja na watu wengine ambapo wapo pembeni yake.

Katika chuo cha ufundi stadi pamoja na vitendo, wanafunzi wanaonekana kutumia vifaa mbalimbali vya umeme katika mafunzo yao ya kivitendo.

Wanafunzi waliopo sehemu ya nje huku kila mmoja akiwa katika nafasi yake ameketi peke yake wakiwa wanafanya mtihani huku kukiwa na miti imewazunguka.

Katika chumba cha darasa yanaonekana makundi mawili yavijana wakiwa wameketi kilakundi, likiwa linafanya kazi yake huku madirisha yakiwa yanapitisha hewa pamoja na mwanga wakutosha.

Katika chumba kikubwa chenye taa nyingi za mwanga mweupe pamoja na madirisha makubwa, wanaonekana vijana wengi wakiwa wamesimama, huku wanasikiliza kile kinachozungumzwa na mtu mzima aliyesimama mbele yao.

Kijana mmoja anaonekana akiwa anaandika katika karatasi kubwa ikiwa inaashiria kuwa ni kutoa elimu juu ya jambo fulani. Huku wengine wakiwa wanamtazama pamoja na kumsomea.

Sehemu ya nje ya watu wanaopita, ikiwa na barabara ndogo, anaonekana mwanamke aliyevalia mavazi ya kanga ikiwa amaketi na juu yake kukiwa na kitabu chenye picha ya tumbili na mwanamke pamoja na mchoro wa mishale ya hesabu. Akiwa anaangalia huku nyuma yake ikiwa na pikipiki pamoja na shamba.

Katika herufi zilizoandikwa ubaoni ambazo zimewekwa na ilabu (a), anaonekana mtu mzima mwanamke jamii ya kimasai akiwa anajifunza kusoma huku akifurahia.

Wanafunzi wawili wakike wanaonekana wakiwa wanafurahi; huku katikati yao akiwa ameketi mwanafunzi wa kiume ambae anaonekana anaongoza majadiliano katika chumba cha maktaba.

Wanafunzi waliopo darasani huku wakionekana kumtazama kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao aliyekuwa na umri wa makamo pamoja na nywele zenye mvi.

Wanawake waliokuwa shambani wakiwa wanamsikiliza mtaalamu, ambaye ameshika simu huku wengine wakiwa wanaandika kile anacho kizungumza.

Katika chumba cha kompyuta wanaonekana vijana wakike wakiwa wanafanya mitihani na kila mmoja akiwa ameketi kwenye nafasi yake, ambapo nyuma yao kuna ukuta wa rangi nyeupe pembeni kukiwa na dirisha.

Wanafunzi waliopo darasani wakiwa wanaendelea kujisomea ndani ya chumba ambacho dirisha moja lipo wazi, nje yake kunaonekana miti ya rangi ya kijani ikiashiria ni eneo lenye upepo mzuri pamoja na kivuli.

Mtu mzima ambae anaangalia moja ya kurasa za vitabu yenye picha ya mtu na mnyama huku nyuma yake kukiwa na pikipiki, barabara ndogo pamoja na shamba.

Wanafunzi wakiwa darasani wakiandika somo la hesabu ubaoni huku mwalimu akiwa anafundisha pembeni yake kukiwa kuna madirisha mawili.

Mama mtu mzima wa kimaasai anaonekana akiwa darasani huku akijifunza kuandika irabu na herufi kwa kuunganisha na kusoma kwa pamoja.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa ndani ya darasa wanaonekaa wakiwa na mwalimu wao, akiwa anaendelea kuwapatia elimu ya mafunzo ya kompyuta, ambapo yupo anamuelekeza mmoja.

Fundi mwashi au vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa mbao; anaonekana akiwa ameweka penseli kwenye sikio, huku akifungua kitabu na mbele yake kukiwa na mafundi wengine pamoja na mwanamke mmoja na kijana.

Katika chumba cha kanisa ambapo ujenzi haujakamilika wanaonekana vijana pamoja na watu wazima wakiwa wameketi, huku wakiwa wanawasikiliza wageni wao ambao wamekuja kuelimisha juu ya jambo fulani pamoja na kutoa zawadi.

Ndani ya chumba cha darasa kuna ubao mweupe uliochorwa picha za saa pamoja na mishale yake; huku kukiwa kuna maandishi pembeni yake. Vilevile na makaratasi mawili yaliyochorwa picha na la tatu likiwa pembeni; wanaonekana wanafunzi wakiwa wameketi kwenye nafasi zao wakijifunza.

Katika chumba cha darasa chenye dirisha moja huku kukiwa na mwanga mdogo, wanaonekana kundi la wanawake walioketi katika madawati yao wakiangalia mbele na kwenye meza zao kukiwa na vitabu.

Katika chumba chenye rangi nyeupe, unaonekana kundi la wafanyakazi wakiwa katika mazingira ya ofisi, huku kila mmoja akiwa na kompyuta yake, wengine wakizungumza jambo.

Katika darasa la elimu ya ufundi pamoja na ustadi au elimu ya vitendo wanaonekana wanafunzi waliovalia mashati ya rangi ya kaki, kila mmoja akiwa na kifaa cha umeme katika meza yake akiwa anaendelea na mafunzo.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti kundu lililopo juu ya koti jeupe anaonekana akitoa elimu, huku akitumia ishara za mikono kwa wamama waliokuwa wajawazito pamoja na watoto wadogo walioketi wakimsikiliza.

Katika chumba cha hospitali, anaonekana mtaalam akiwa anatoa elimu ya uzazi mbele ya wanawake walioshika watoto wao wadogo.

Mtu mmoja ambaye anaonekana ni mtaalamu akitoa elimu katika darasa, ambalo kundi la vijana watu wazima wanaonekana wakiwa wanamsikiliza na kuandika kile anachozungumza.

Vijana watatu waliopo katika chumba cha kompyuta, wanaonekana wakiwa makini, kila mmoja kwenye kazi yake. Huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na maji.

Kijana mmoja aliyevalia tisheti ya mistari meupe na meusi anaonekana akiwasikiliza wenzake katika hali ya furaha ambao wamekuwa akizungumza kwa kumuangalia.

Vijana wawili wa kike ambao wanasikiliza, huku wengine wakiwa wanaandika wote kwa pamoja wakiwa wameketi kwenye viti vya mbao pamoja na madawati.

Kijana wa kiume, ambaye ni mwalimu anaonekana akimsimamia mwanafunzi wake ambaye ni mtu mzima mwanamke akiwa anaandika herufi "Z" ubaoni.

Mwanamke mmoja aliyekuwa mbele ubaoni, huku akitumia chaki katika kuandika herufi, huku kijana ambae ni mwalimu akionekana kufurahia.

Vijana wakike na wakiume wakiwa katika chumba kimoja; huku wengine wakiendelea na mazungumzo na wengine wakiendelea kuangalia kile kilichomo kwenye kompyuta zao mpakato.

Katika chumba cha darasa kilichojaa kompyuta za mezani wanaonekana wanafunzi wakiwa wanaendelea na masomo yao, huku mwalimu akiwaelekeza mmoja wao aliyevalia gauni lililotengenezwa kwa kanga.

Katika darasa la shule ya msingi, anaonekana mtu mzima ambae huenda akawa mwalimu wa somo la michezo akiwa ameshika kamba pamoja na mpira huku kucha zake zikiwa ndefu.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa katika chumba cha darasa, huku wakiwa wanaandika kile kilichomo ubaoni na mmoja wao akiwa amesimama.

Katika chumba kinachoonekana kikiwa cha kizamani, mwanafunzi wa watu wazima wameketi kwenye viti vya plastiki vyenye rangi ya njano, huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele yao.

Vitabu vilivyomo ndani ya makabati yake vikiwa vimepangiliwa vizuri, huku akionekana mtu mmoja akiwa anachagua kitabu kwenye makabati hayo.

Katika kabati la vitabu ndani ya maktaba anaonekana msichana akiwa anafurahia, huku akichagua moja ya vitabu.

Wasichana wawili wanaoonekana kuelekezana jambo kwenye kompyuta mpakato na kijana mmoja aliyekuwa mbele yao akiwa anasoma huku mezani kukiwa na vitabu.

Katika chumba cha darasa ambapo madirisha yamefunguliwa wazi huku meza zikiwa hazina watu, wanaonekana kundi la vijana pamoja na mtu mzima wakiwa wanaangalia kwenye kompyuta, huku mmoja akiwa anaandika.

Katika chumba kinachoonekana ni cha mda mrefu kikiwa na dirisha moja pamoja na mlango uliyokua wazi, huku kukiwa na sakafu wanaonekana wanafunzi waliyovalia barakoa wakimsikiliza mwalimu aliyekua mbele yao.

Watu wazima wawili wanaonekana wakiwa mazingira ya maktaba wakiwa wanajisomea vitabu, huku nyuma yao kikuwa na kabati kubwa lenye vitabu vingine.

Mwanamke aliyesimama katika kabati la vitabu la maktaba akionekana akichagua kitabu kwaajili ya kujisomea huku akionekana ni mtu mwenye furaha akipenda kile anachokifanya.

Kijana aliyeketi huku akimsikiliza mkufunzi aliyeshika karatasi yake akimueleza kitu huku wengine wakiwa pembeni yake katika jengo linaloonekana kama darasa.

Katika chumba kizuri kilicho nakshiwa kwa picha za aina mbaimbali pamoja na michoro. Huku madawati na viti vyake vikipangiliwa vizuri, wanaoneka wanafunzi wakiwa wakimsikiliza mwalimu wao aliyeketi huku akiwa na picha kubwa ya picha ndogondogo.

Mwalimu aliyesimama mbele ya meza ndefu, iliyotengenezwa kwa chuma na mbao, huku juu yake kukiwa na vitabu, anaonekana akiwa anaongea na wanafunzi ambao wameketi na kumsikiliza kwa makini.

Vijana wanne ambao wanaonekana ni wataalamu wa kompyuta wayawake kumfanyia kazi huku mezani kukiwa na vifaa vya umeme pamoja na kompyuta mbili.

Katika sehemu ya wazi iliyozungukwa na miti pamoja na nyumba kwa mbali wanaonekana kundi la watu au wananchi wakiwa wameketi, hii inaashiria ni sehemu ya mkutano.

Watu wazima wakiwa katika chumba cha darasa huku nyuma yao kukiwa na ubao. Hii inaashiria ni sehemu ambapo kunatolewa elimu ya watu wenye umri ulioenda.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani au sehemu ambapo wanapatiwa semina juu ya kitu fulani, wanaonekana wakisikiliza kwa umakini huku wakiwa wameketi kwenye nafasi zao.

Katika eneo la nje ambapo wameketi watu kwenye mkeka, huku wakiwa katikati ya nyumba mbili. Na mbele yake kukiwa na miti, anaonekana mwanamke mmoja akiwa amejistiri kwa hijabu akiwa anawaelekeza jambo.

Katika darasa la elimu ya watu wazima, wanaonekana wakiwa wakifurahia kile wanachokifanya huku wakiwa katika hali ya kupiga makofi katika kupongeza.

Mtu mzima aliye valia miwani ambaye anaonekana kama mkufunzi akifatilia kile ambacho vijana wanakiandika kutoka katika komputa mpakato. Mazingira haya yanaashilia darasani kwaajili ya mafunzo ya elimu hiyo.

Wanafunzi watatu wanaonekana wakiwa na vitabu vyenye makala zilizofanana huku mmoja wao akishika kalamu akiwa na karatasi wote wakitazama mbele.

Watu wazima waliokua katika kikao, huku wakiwa wamekalia viti vya rangi ya bluu. Wanaonekana wakizungumza jambo, huku wengine wakirekodi kwa kuandika katika makaratasi.

Katika chumba cha darasa ambacho kimejengwa kwa matofali ya simenti, wanaonekana wanafunzi walioketi huku wakimsikiliza mwalimu aliyekua mbele ubaoni.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wanasikiliza kwa makini mmoja wapo, ambaye anaonekana akielezea kile kilichomo katika karatasi, huku kila mmoja akiwa ameketi akisiliza.

Katika chumba kikubwa wanafunzi wa elimu isiyo rasmi au watu wazima wanaonekana wakiwa wameketi kwenye vitu vyao huku wakiwa wanatazama mbele kinachoendelea.

Watu wazima wakiwa katika chumba ambacho kinaonekana ni kikuu kwani hakuna madirisha mengi, wote wakiwa wameketi wakimsikiliza kwa makini aliyesimama.

Mtaalamu wa afya akiwa anatoa elimu ya uzazi kwa wamama waliojifungua watoto ndani ya hema la rangi ya udongo huku wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Wanafunzi masista pamoja na walimu wao watumishi, wakiwa katika chumba cha kanisa huku wameshika vipeperushi wakiwa wameketi kwa pamoja.

Katika sehemu ya wazi, wanaonekana watu wazima wakiwa wameketi katika mkeka wanaume kwa wanawake wakiwa wanamsikiliza mwanamke mmoja aliyesimama katika nyumba huku mbele yao kukiwa na miti ya mnazi pamoja nyuma yao au pembeni kukiwa na nyumba iliyotengenezwa kwa matope.

Katika chumba cha darasa, watu wazima ambao wanaonekana wakiwa wanasoma elimu ya ziada au isio rasmi, huku kila mmoja akiwa ameketi kwenye nafasi yake wakiwa wanaandika katika madaftari yao.

Katika chumba cha darasa, wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wanamsikiliza mwenzao anayewasilisha kazi, mbeleubaoni, huku mwalimu aliyeketi pembeni akiwa anafuatilia.

Vijana watatu wanaonekana wakiwa wanacheka. Huku nyuma yao kukiwa kuna dirisha lenye kupitiza mwanga katika mazingira ya chumba cha maktaba.

Ndani ya chumba ambacho kimejengwa kwa madirisha mengi kwaajili ya kupitisha hewa na mwanga kutosha, wanaonekana makundi ya vijana watu wazima wakiwa wameketi huku juu ya meza zao kukiwa na vitabu pamoja na madaftari.

Katika mazingira ya maktaba huku kukiwa na ubao pamoja na kabati ya vitabu; wanaonekana wa aina tofauti wakiwa wanajisomea.

Mwalimu wa umri wa makamo ambaye anaonekana akifundisha lugha ya Kiingereza kwa wanafunzi wake, ambao pia ni wanawake wa umri wa makamo.

Kundi la watu wengi wanaonekana wakiwa katika mafunzo au elimu au semina ambapo wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za aina tofauti pamoja na vitambulisho.

Wanafunzi wakiwa katika chumba cha darasa ambacho kinaonekana kimefanyiwa matengenezo, huku nyuma kukiwa na kompyuta wanaonekana kila mmoja ameketi kwenye nafasi yake wakifanya mtihani.

Kijana mmoja wakike anaonekana akiwa bize kufuatilia jambo katika kompyuta, huku wa nyuma yake wanaonekana wakiwa wako katika mazungumzo huku wakifuatilia vilevile jambo katika kompyuta.

Chumba cha ofisi, wakiwa watu wazima wakijadili nakuandika katika karatasi kubwa la manila. Huku ubaoni kukiwa na makaratasi mengine pamoja na madirisha na milango.

Katika meza iliyofunikwa na kanga huku ikiwa na vifaa mbalimbali kama: maiki, kompyuta mpakato, simu, madaftari pamoja na maji; panaonekana watu wazima wakiwa wamekaa kwa kuangaliana huku mmoja wao akiwa anaandika.

Ndani ya chumba cha ofisi au darasa, ambalo limetengenezwa huku chini yake likiwekewa vigae pamoja na mlango wa vioo, wanaonekana walimu wawili wakiwaelekeza wanafunzi walioketi.

Katika darasa lenye madirisha yaliyojengwa kwa kutumia vioo, wanaonekana wanafunzi watu wazima (jamii ya kimasai) wakiwa wameshika vibao vidogovidogo vyenye irabu "a" mpaka "u".

Vijana wawili wanaonekana mmoja akiwa amenyoa nywele zake huku mwingine akiwa na kofia kichwani wakielekezana kitu katika kitabu huku pembeni yao kukiwa na dirisha kubwa lililotengenezwa kwa kutumia vioo.

Chumba cha kanisa kilichotengenezwa kwa matofali ya kuchoma, wanafunzi wanaonekana wakiwa wameketi kwenye madawati ya mbao huku wakufunzi au waelekezaji wakiwa mbele yao.

Wananchi au wanakijiji wakiwa katika mkutano wa pamoja ambapo wengi wameketi chini wakimsikiliza mtu aliyesimama katikati, huku kukiwa kumezungukwa na miti.

Katika hema lililotengenezwa vizuri wanaonekana watu wa jinsia ya kike ambao wamebeba watoto huku juu kukiwa na kipimio cha uzito wakiwa wanamsikiliza mmoja aliyevalia koti jekundu.

Wanaume wakiwa wanatengeneza mti kwa kutumia vijiti pamoja na majani huku nyuma yao kukiwa na watu wengine walioketi kwenye viti vyekundu. Mazingira haya yanaashiria ni darasani au ofisini.

Wanafunzi au wafanyakazi waliopo kwenye semina, wanaonekana wakifurahi na kucheka. Huku mmoja wapo akinyanyua mkono juu.

Watu walio keti huku wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofauti; wanaonekana wakiwajadili au kukubaliana juu ya jambo fulani, huku kukiwa na masista wawili ambao wote wamevaa miwani.

Mtu mmoja mzima aliyesimama huku amevalia vazi la suti, anaonekana akitoa maelekezo kwa watu wazima pamoja na vijana, walio keti katika nafasi zao, katika mazingira ya darasa.

Vijana na watu wazima waliovalia vitambulisho huku wakiwa wanaelekeza kile kilichomo katika karatasi na mwingine akiwa anaandika kwenye vikaratasi vidogo huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, simu pamoja na chupa za maji na nyuma yao kukiwa kuna kundi kubwa.

Mama mtu mzima akiwa ameketi katika eneo la wazi ambalo pembeni yake kuna barabara ya vumbi na pikipiki iliyokuwa nyuma yake na shamba kubwa akionekana akisoma kitabu.

Watu wazima wakiwa darasani huenda wakawa ni wanafunzi au walimu walioketi katika darasa huku wakiendelea na mkutano au mafunzo ya elimu ambapo wote wameketi wakisikiliza kwa makini.

Katika sehemu ya wazi ya hospitali anaonekana mtaalamu akitumia picha iliyo na michoro ya watu, ikielimisha jambo fulani la kiafya mbele ya wamama waliobeba watoto wakiwa wameketi huku wakimsikiliza.

Watu wazima ambao ni wafanyakazi au taasisi za dini tofauti wanaonekana wakiwa mezani wakijadiliana juu ya mambo mbalimbali, huku pembeni yao kukiwa pia na kundi lingine la watu na meza tofauti zilizopo ndani ya chumba hicho.

Wazazi, waliobeba watoto wao huku wakiwa wameketi katika mabenchi, ndani ya chumba kinachoashiria ni cha hospitalini, wakimsikiliza mkufunzi aliesimama mbele yao au mtaalamu, akiwa ameshika picha akiwa anaelezea jambo fulani.

Mwanamke wa makamo ameketi katikati ya watu wengine waliovalia miwani, ambao kila mmoja anaonekana akiwa anaangalia kwenye kompyuta iliyopo mezani.

Katika chumba cha wazi kilichotengenezwa kwa matofali ya kuchoma pamoja na kuezekwa na bati, wanaonekana vijana wakiwa wameketi huku mtu mzima mmoja akiwaelekeza katika karatasi lao lililopo mezani.

Kijana mmoja wa kiume aliyevalia miwani anaonekana akiwa anamuelekeza mwingine wa kike aliyevalia pia miwani, huku mbele yao kukiwa na wanafunzi wengine wanaosoma.

Mbele ya ubao wanaonekana vijana wawili mmoja akiwa anaweka vikaratasi vidogo kwenye karatasi kubwa, ambavyo hutumika kwenye kufundishia na mwingine akiwa anaandika kwenye karatasi dogo.

Katika chumba chenye rangi ya kijani, wanaonekana wanafunzi wakiwa wamekalia viti mbalimbali vya plastiki, huku wakimsikiliza mtaalamu au mwalimu aliyesimama mbele yao.

Watu wazima na vijana wanaonekana wakiwa katika chumba kimoja huku wengine wakiwa wanaangalia katika kompyuta zao mpakato, na wengine wakionekana wakielekezana jambo huku mezani kukiwa kuna vitabu pamoja na vitabu.

Katika chumba cha semina ambapo linaonekana dirisha moja likiwa wazi, pamoja na juu kukiwa na picha ya raisi. Kuna watu mbalimbali walioketi, huku kila mmoja akiwa anaandika na kiongozi wao akiwa amesimama mbele yao akizungumza.

Katika maktaba ya kujisomea wanawake wawili mmoja aliyevalia miwani na mwingine aliyesuka, wanaonekana wakiwa wanasoma kitabu kimoja; nyuma yao kukiwa na kabati la vitabu.

Katika darasa lenye sehemu mbili za ubao, mmoja ukiwa ni mweusi ulio andikwa na maandishi meupe na mwingine ukiwa ni mweupe ulio andikwa na maandishi meusi. Mwanafunzi wa kike wa umri wa makamo anaonekana akiwa anaandika katika moja ya ubao.

Kompyuta zilizowekwa mezani huku watu wakiwa wanajifunza inaashiria ni sehemu ambapo mafunzo kwa ajili ya matumizi ya kompyuta yanatolewa.

Vijana wa kiume walionyoa mitindo mbalimbali ya nywele, huku wakiwa wameketi wakionekana kumsikiliza mtu wa makamu aliye mbele yao, huku kukiwa na ubao mkubwa mweupe ulioandikwa kwa maandishi meusi.

Wanawake wawili waliovalia mavazi meusi pamoja na mitandio wanaonekana wakiwa wameketi huku wakiwa wanashika vitabu na nyuma yao kukiwa kuna picha ya ramani, mazingira yanayoashiria kuwa ni maktaba.

Katika picha ya watu njiti zilizopo katika ukurasa mkubwa wa karatasi ya manila, vijana wanaonekana wakiwa wanamuelekeza mwenzao juu jambo fulani.

Mwanafunzi wa kike aliyevalia tisheti nyekundu akiwa ameketi mbele yake kukiwa kuna kompyuta, anasikilizwa na vijana wengine waliomzunguka wakiwa wameketi katika chumba cha darasa.

Watu wazima wanaume walioketi katika nafasi za nyuma huku wakiwa wameweka mikono yao katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao; vilevile mbele yao kunaonekana wanawake wakiwa wameketi katika nafasi zao.

Mtu mmoja aliyevalia shati jekundu lenye mistari huku akiwa amevalia kitambulisho, anaonekana akiwa na watu wengine ambao wanamsikiliza katika kikundi kidogo cha watu, huku nyuma yao kukiwa na watu wengine.

Katika chumba chenye mwanga mkali na wa kutosha watu wazima wanaonekana wakiwa wameketi katika mduara, huku kukiwa na makaratasi juu yao na wengine waliokaa kwa kuangalia kompyuta.

Katika chumba ambacho kina milango ya wazi ipitishayo hewa ya kutosha na mwanga, kunaonekana kundi la wanafunzi wakiwa wameketi huku mwalimu akisimama mbele na mmoja wa wanfunzi akiwa amesimama.

Katika darasa au ofisi wanaonekana watu wazima wakiwa wameketi huku wakiwa wanasikiliza kile ambacho kinaendelea mbele yao, vilevile kukiwa na picha ambazo zimebandikwa ukutani.

Wafanyakazi watatu wakiwa katika ofisi ya walimu, wakiendelea na shughuli zao za kila siku katika kompyuta mpakato huku wakizungukwa na vitu mbalimbali kwaajili ya elimu.

Vijana wawili wa kiume ambao wapo sehemu ya nyuma ya chumba karibu ya ukuta, wanaonekana wakiwa wanaelekezana juu ya mahandishi yaliyomo katika bibilia.

Katika chumba ambacho madirisha yake yamejengwa kupitisha hewa nyingi ya kutosha na mwanga; wanaonekana watu wazima wakiwa wameketi katika makundi, huku mwalimu akiwa anapita na karatasi aina ya manila akielekeza jambo lililoandikwa "EARTH".

Watu mbalimbali ambao wameketi kwenye mabenchi, mwingine akiwa amesimama anaelezea jambo, mwingine akiwa nyuma ya meza na mmoja wapo akiwa anapiga picha; wanaonekana ndani ya chumba ambacho kimetengenezwa kwa matofali ya kuchoma, huku kukiwa na bango ambalo linaashiria ni elimu inatolewa.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa katika darasa ambalo limetengenezwa kwa kuacha nafasi kubwa, huku madirisha na milango yake ikiwa ya vioo, wakiwa katika majadiliano kama njia moja wapo ya masomo.

Katika darasa lililoachwa madirisha wazi huku likiwa na mapazia ya bluu na viti vya nyuma vilivyokuwa wazi. Wanaonekana wanafunzi wachache wakiwa mbele huku wakisoma.

Katika chumba kilichopangiliwa vizuri meza na viti huku nyuma yake kukiwa na ubao uliowekwa matangazo kwenye makaratasi, mbele yao anaonekana mwalimu mmoja wa kike akiwa anaonyesha ishara kufundisha jambo fulani; mazingira haya yanaashiria ni darasa au ofisi .

Katika chumba cha darasa kunaonekana wanafunzi wakiwa wanachovya kwenye wino mweusi uliokuwa kwenye sahani, huku wakiwa wanaandika kwenye makaratasi.

Katika eneo tambarare ambalo lina milima nyuma yake pamoja na anga lenye mawingu yanayong’aa, anaonekana mwanamke mtu mzima ameketi huku akiwa na kitabu katika dawati lake.

Katika chumba cha darasa chenye wanafunzi watu wazima na vijana, mmoja wao anaonekana akiwa amesimama huku mbele yao akiwa ameketi mwalimu.

Wanafunzi wakike wadogo wakiwa katika chumba kinachofundishwa mafunzo ya sanaa pamoja na muda wa ufundi stadi, huku nyuma yao kukiwa kuna mashine kwa ajili ya kutengenezea nyingi.

Katika darasa ambalo lina ubao mweusi pamoja na maandishi meupe, wapo wanawake waliovaa kanga wakijadiliana jambo fulani. Mazingira haya yanaashiria kuwa ni shule ya msingi.

Watu wazima, pamoja na vijana, wakionekana ni viongozi wa dini ya Kikristo. Wakiwa katika chumba ambacho mwanga unapita mdogo huku wote wakiwa wameketi na wameshika vitabu.

Mwalimu mmoja wakiume aliyekaa katikati ya walimu wa kike anaonekana akiwa anatoa maelezo juu ya kitu kilichopo katika kompyuta mpakato pamoja na simu, huku wengine wakiwa wanamsikiliza.

Ndani ya darasa ambapo wanaonekana watu wazima wakiwa na makaratasi na madaftari wakiwa wanaangalia wote mbele.

Kijana mmoja wakiume pamoja na wanawake wawili walio keti kwa pamoja, huku mwanamke aliyeketi katikati akielekezea kidole chake katika kompyuta mpakato iliyopo mezani.

Wafanyakazi wakiwa katika chumba cha ofisi huku nje kukiwa na migomba pamoja na mazingira ya kijani, wakiwa wanaandika kwa kutumia kalamu kubwa yenye wino mnene au makapeni kwenye karatasi kubwa ijulikanayo kama manila.

Kundi la wanawake sita, wakiwa wameketi kwa pamoja huku kukiwa na mwanaume mmoja aliyesimama anayeonekana akiwaelekeza jambo fulani.

Katika darasa kubwa la elimu ya chuo kikuu wanaonekana wanafunzi wengi wakiwa wamehudhuria katika kipindi, huku kila mmoja akiwa anaandika katika daftari lake.

Mwanamke aliyavalia vazi leupe huku akiwa na kanga mabegani anaonekana akiwa anamsikiliza mwingine ambaye amevalia vazi la kanga akiwa anaongea kwa nguvu huku mwingine akiwa anacheka na wengine wakiwepo pembeni.

Mwanafunzi mmoja wa jamii ya watu wenye ulemavu wa ngozi, anaonekana akishiriki na wenzake katika kikundi cha kujisomea na wengine wakiwa nyuma yao.

Katika picha za maua za vitambaa zilizopo chini za rangi tofauti zinaonekana kuzungukwa na watu wazima walioketi huku wengine wakiwa wanaandika kwenye karatasi.

Watu mbalimbali wa rika tofauti waliyovalia ID au vitambulisho wanaonekana wakiwa wanamsikiliza mtu mmoja aliyeelekeza kidole katika karatasi lililopo mezani.

Katika chumba kilichojaa kompyuta za mezani wanafunzi watu wazima wameketi huku mmoja anaonekana akiwa amesimama akiangalia kitu.

Mwanamke mmoja anaonekana kunyoosha mkono katika kundi la vijana na watu wazima ambapo inaonekana wanaelimishwa juu ya jambo fulani, huku wote wakiketi katika nafasi zao kusikiliza.

Katika chumba cha darasa ambapo madawati yake yametengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma, wanaonekana watu wazima pamoja na vijana wakiwa wamekalia huku wakitazama mbele na wengi wao wakiwa wamevalia kofia.

Kijana mmoja aliyevalia shati la mikono mirefu lenye mistari meupe na bluu, anaonekana akiwa anatoa maelekezo kwa watu wengine walioketi katika kompyuta zilizojipanga.

Katika chumba chenye madirisha mawili yapitishayo mwanga pamoja na hewa wanaonekana kundi kubwa la watu wazima wakiwa miketi katika viti vyao wakipiga makofi kwa pamoja.

Vibao vidogo vilivyoandikwa irabu vinaonekana kubebwa na wanafunzi watu wazima wa jamii ya kimasai walioketi mbele, huku nyuma yao wakiwepo wengine katika mazingira ya darasa.

Katika chumba kikubwa chenye madirisha makubwa ya vioo yaliyofunguliwa kwa kupitisha hewa pamoja na mwanga, wanaonekana wanafunzi wakiwa wanasoma pamoja huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na kompyuta mpakato.

Ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha yaliyofunguliwa wanaoenekana wanafunzi wakiwa wanafurahia masomo yao huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato.

Ndani ya chumba cha darasa kila meza inaonekana ikiwa na vifaa vinavyotumika kwenye kemia, huku taa zikionekana zikitoa mwanga wa kutosha na mbele yao kukiwa na mwanafunzi au kijana anayeelezea; huku mwalimu akiwa ameketi pembeni akisikiliza.

Katika darasa la elimu ya watu wazima au semina, anaonekana mkufunzi au mtaalamu amesimama mbele huku wengine wakiwa wanamsikiliza wakiwa wameketi katika nafasi zao.

Ndani ya darasa lililofungwa mlango wa kioo wanaonekana vijana pamoja na watu wazima kila mmoja akiwa ameketi kwenye nafasi yake, huku kukiwa na maji mezani wakionekana kukagua vitu vilivyomo kwenye kitabu.

Mama wa mkamo aliyevalia kitenge huku ameshika chaki akiwa anaandika ubaoni, pembeni yake kukiwa na kijana anayeonekana kuwa ni mwalimu.

Katika chumba cha maktaba iliyotengenezwa kwa viti pamoja na kabati la vitabu, bao likiwa limebandikwa makaratasi, wanaonekana vijana watatu, wawili wakiwa wameketi wote pamoja wakitumia kompyuta.

Mwanamke aliyeketi mbele ya darasa anaonekana akiwa anatabasamu akiwa amevalia kofia kichwani, huku wengine pia wakiwa wameketi katika nafasi zao katika chumba cha darasa.

Katika chumba chenye madirisha makubwa, yanaonekana makundi mawili ya vijana, wote wakiwa na karatasi kubwa ambalo wanatumia makapeni kuandika.

Mama mtu mzima anaonekana akipokea cheti chake, kinachoonyesha kuwa amehitimu mafunzo, akiwa amesimama katikati ya darasa peke yake.

Katika mbele ya ubao ulioandikwa kwa maandishi ya rangi nyekundu pamoja na bluu juu ya karatasi iliyobandikwa juu yake, wanaonekana vijana wawili wakiwa na makaratasi yao pamoja na kalamu.

Vijana wadogo ambao wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofauti, kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake wanaonekana wakiwa wameshika sindano huku wengine wakiwa na mikasi wakiwa wanafuma na kutengeneza vitu mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa katika chumba cha darasa chenye mwanga hafifu, kila mmoja akionekana kuangalia mbele yake kwa umakini; huku wakiwa na vitabu kwenye meza zao na wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofauti.

Meza nyembamba iliyofunikwa kwa kutumia kanga huku juu yake ikiwa na vifaa mbalimbali kama maiki, simu, kompyuta mpakato pamoja na maji ya kunywa wanaonekana watu wazima wakiwa wameketi pembeni yake kwa kuangaliana huku mmoja akiwa anaandika.

Wanafunzi walioketi katika mabenchi ndani ya kanisa; huku wakiwa wanamsikiliza mtu aliyekuwa mbele yao, pembeni yake kukiwa kuna bango lililoandikwa "pelam Uganda".

Vijana wawili wa kiume waliovalia mavazi meusi wote wakiwa wameketi huku mbele yao kukiwa kuna meza yenye kitabu pamoja na madaftari wakiwa wanasoma kwa pamoja.

Katika maktaba iliyowazi huku ikiwa imewashwa taa kwa ajili ya kutoa mwanga wa kutosha, vijana watatu wakiwa wameketi karibu huku kila mmoja akiwa anasoma.

Kundi kubwa la wanawake na wanaume wanaonekana akiwa katika chumba ambacho kina madirisha mengi yaliyofunguliwa. Huku kukiwa na watoto wawili waliolala katika mkeka na kijana mmoja anayeandika daftari katika meza iliyofunikwa na shuka jeupe.

Ndani ya chuo kikuu sehemu ya nyuma yenye bustani pamoja na miti, mbele yake kunaonekana kukiwa na wanafunzi walioketi huku wakiwa wanaendelea kujifunza.

Mwanafunzi mmoja mtu mzima anaonekana akiwa anakusanya au anatoa mitihani huku akiwa amevalia kitambulisho, nyuma yake kukiwa na wanafunzi wengine walioketi wakiendelea na mitihani.

Katika sehemu ya karibu na bahari au ziwa ikiwa na upepo mzuri wanaonekana wanne, wote wanaonekana wamesimama huku wakishika waya zilizopo mezani kwaajili ya kuzirekebisha pamoja na kompyuta zao.

Vijàna wadogo wa kike wanaonekana wakiwa katika chumba cha darasa, ambapo wanafundiswa elimu ya ufundi stadi, huku kukiwa na wanawake wengine wakubwa, wakiwa wanaendelea kusuka vitambaa.

Mwanamke, wa jamii ya kimasai, anaonekana akiwa ubaoni, huku akiwa anajifunza, maandishi, yaliyoandikwa, yote kwa herufi "a" akiwa anatabasamu huku amevalia mgoroli.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa ndani ya chumba cha darasa huku wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofauti pamoja na mwalimu wao ambaye amesimama akionekana anasoma jambo fulani. Wote wanaonekana wakiwa katika hali ya utulivu.

Vijana watatu wenye asili ya kiafrika wakiwa wameketi kwa pamoja, wote wakitazama mbele na mezani kwao kukiwa na vitabu pamoja na makaratasi.

Elimu ya somo la kompyuta ikiwa inaendelea huku wanafunzi kila mmoja akiwa ameketi akiendelea kujifunza, huku wawili wakiwa wa kike na mmoja akiwa wa kiume.

Ndani ya darasa ambapo, madirisha yametengenezwa, kwa vioo vikubwa vinavyopitisha hewa, vijana wawili wa kiume, mmoja akiwa anasikiliza, na mwingine akiwa anamwelekeza mwenzake, wakiwa wanasoma kwa pamoja.